Mfanyakazi akiwa amevaa kofia kujikinga, kama kofia ngumu na barakoa akitumia mashine katika kiwanda, mfumo huu unaashiria mchakato wa uzalishaji na ufugaji wa bidhaa za kilimo na dawa za wanyama. Mfanyakazi mwingine anaonekana nyuma tuonyesha kazi ya pamoja katika mazingira ya kiwanda kinachozalisha bidhaa hizi.

Bidhaa ya matibabu Kwa ajili ya wanyama. Mfuko unaonyesha na unamaelezo ambayo yanamaanisha ni dawa ya kuongeza lishe Kwa ajili ya mbwa, ili kuboresha afya ya viungo hii ni sehemu ya bidhaa zinazopatikana katika maduka ya kilimo na mifugo Kwa ajili ya afya ya wanyama.

Chupa kubwa ya dawa ya wanyama iliyosheheni maelekezo ya rangi ya chungwa na nyeupe, dawa hii hutumika kudhibiti kupe kwa ng'ombe na chupa ina maelekezo kuhusu matumizi na usalama, hii inahakisi haina ya bidhaa mbalimbali zinazopatikana kwenye maduka ya kilimo na mifugo na madawa ya wanyama ambayo husaidia katika ufugaji wa wanyama.

Bidhaa ya afya na utunzaji kwa wanyama mfuko unaonyesha dawa hiyo ni maalumu, kwa ajili ya mbwa ambayo ni dawa ya kulainisha na kutibu makucha ya wanyama kama mungu anapaka hii inawakilisha bidhaa za duka la mifugo kwa ajili ya kutunza afya na ustawi wa wanyama wa nyumbani.

Mteja akihudumiwa kwenye duka la bidhaa la kilimo la mifugo mwanamke ameshika mfuko wa mbegu huku muhudumu akimpa maelekezo muhimu, bidhaa zingine kama vile madawa ya mifugo na mbolea zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu zilizoko nyuma yao.

Duka la bidhaa za kilimo na mifugo na la kemikali hasa kampuni ya "osho" rafu za bidhaa zinaonekana kwenye madirisha zimejaa dawa za wanyama, mbolea na kemikali za kilimo. Wateja kadhaa wamesimama nje ya duka kuonyesha jukumu la maduka haya katika kutoa pembejeo muhimu za kilimo na ufugaji.

Pakiti ya dawa ya mbwa iliyoandikwa wazi kwa matumizi ya wanyama, dawa hii inatumiwa kuzuia viroboto na kupe na imeelezwa inafaa kwa matumizi ya mbwa wadogo wenye uzito hadi kilo kumi; bidhaa hii ni muhimu katika maduka ya pembejeo za kilimo na madawa ya wanyama.

Watu kadhaa wamesimama kwenye meza zenye bidhaa za kilimo na mifugo, bidhaa hizo ni pamoja na madawa ya wanyama yaliyowekwa kwenye chupa zilizopangiliwa kwa uaminifu, muhudumu anatoa huduma kwa wateja kwa barakoa, ikiashiria kuzuia sumu ambayo inaweza ikatoka moja kwa moja kwenye dawa hizo.

Chupa ya dawa ya kuua kupe kwa ajili ya mifugo. Dawa hiyo ina taswira ya ng’ombe na kupe, hii inawakilisha bidhaa za maduka ya mifugo zinazotumiwa na wafugaji kutibu magonjwa ya wanyama na kudumisha afya yao. Pia ina bango lililosheheni maelekezo ya jinsi gani na mnyama wa aina gani anapaswa kuitumia.

Chuoa ya dawa ya wanyama yenye rangi ya njano. Dawa hii imeandikwa kwa ajili ya sindano, kwa ajili ya ng’ombe na kondoo. Na ina ujazo wa milimita hamsini, hii inaashiria umuhimu wa maduka ya kilimo na mifugo na madawa ya wanyama katika kutoa matibabu na kinga muhimu kwa mifugo.

Mmea wa ndizi uliokuwa vizuri ukiwa umezungukwa na mimea mingine midogo. Mmea huu una majani mapana na imara, pia mmea huu ni mojawapo wa mazao makuu ya biashara ambapo matunda yake huvunwa na kuuzwa katika masoko ya ndani na nje; pamoja na kukidhi malighafi za viwanda.

Wakulima wawili wakiwa wamesimama karibu na lundo la ndizi, iliyovunwa shambani. Wote wamevalia sare za kijani na mmoja wao ameshika panga, hali hii inawakilisha zao la biashara ambalo tayari limevunwa, tayari ili kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya uuzaji au kusindikwa viwandani.

Shamba kubwa la nyanya likiwa limepandwa ndani ya banda maalumu, mimea ya nyanya imepevuka na imeshika matunda mengi matunda hayo yana rangi ya kijani na nyekundu ikionyesha kuwa yanaiva na kuweza kuvunwa hivi karibuni, hii inawakilisha zao la biashara linalolimwa maalum kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya soko, pamoja na mahitaji ya viwanda.

Mwanaume akiwa ameketi katikati ya mashamba ya mapapai, miti hiyo imekua na imebeba matunda mengi ya papai ambayo bado hayajaiva, yakiwa yamening'inia kwa wingi. Hali hii inawakilisha kilimo cha papai ambacho ni maalumu kwa ajili ya biashara.

Kundi la wakulima kadhaa, wakishirikiana kufunga vitunguu kwenye mifuko mikubwa shambani. Mwanamke mmoja ambaye ni mtaalamu wa kilimo au kiongozi wa mradi anaonekana akisimamia shughuli hiyo. Mifuko mingine iliyojaa vitunguu imeandaliwa pembeni tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni, kwani zao hilo la vitunguu ni muhimu katika kukidhi mahitaji ya viwanda pamoja na mahitaji ya soko.

Mkulima anachagua mahindi yaliyovunwa na kuyapanga kwenye lundo kubwa. Mahindi yaliyoko nyuma yanaonesha mazao mengine ambayo hayajavunwa. Shamba hili la mahindi ni la biashara, linaonesha mavuno mengi ambayo yatamletea mtu faida.

Mwanamke akisimama katikati ya mahindi mengi yaliyo kaushwa juani, mahindi haya yamevunwa na yanaandaliwa kwa ajili ya kuuzwa au kuhifadhiwa. Hii inaashiria mchakato wa kilimo cha mazao ya biashara, ambapo mazao huandaliwa baada ya kuvunwa, ili kupata faida yatakapoenda sokoni.

Zao la biashara aina ya kitunguu linaonekana tayari limekomaa na liko katika hatua za uvunaji ikiwa tayari limeshavunwa na limewekwa kwenye magunia mbalimbali ambayo yanaonekana yamesambaa katika shamba hilo, zao la aina hii ni muhimu kwani linawezesha kukizi mahitaji ya soko pamoja na kukizi mahitaji ya viwanda.

Shamba kubwa la nyanya ambazo bado hazijaiva zenye maua na matunda mengi. Nyanya hizo zimeoteshwa kwa msaada wa miti ilikusaidia kusimama wima. Hii ni zao la kibiashara ambalo hulima kwa wingi ilikuweza kupata faida na kuuzwa katika soko ilikuweza kupata malighafi za viwanda pamoja na matumizi ya nyumbani.

Shamba kubwa limepandwa miti ya papai iliyojaa matunda, miti imepangiliwa kwa usawa na udongo wenye rutuba unaonekana kwa wazi taswira inaonesha kilimo cha biashara cha tunda la papai ambacho hupatikana kwa wingi katika maeneo ambayo yatakua na udongo mzuri na hali ya hewa nzuri inayoweza kuruhusu ukuaji wa mimea hiyo.

Shamba kubwa la pilipili hoho ambalo limepandwa kwa utaratibu mzuri mimea imeiva na ina matunda mengi. Hili ni zao la biashara au ambalo huuzwa ili kupata faida kubwa na mfumo huu unatumia karatasi ya plastiki kufunika udongo ili kuzuia magugu na kudumisha inyecu ardhini.

Shamba lenye migomba ambapo migomba mingine imeshavunwa, taswira inaonesha mikungu mikubwa ya ndizi ikiwa imeanza kuiva. Hali hii inaashiria shughuli ya kilimo cha ndizi ambazo inaweza kuuzwa sokoni kama zao la biashara na kuwapatia wakulima kipato cha kuendesha maisha yao ya kila siku.

Mkulima ameketi kwenye shamba lake la viazi akishikilia rundo la viazi vilivyovunwa, anahudumu kwenye shamba lake lenye mimea mingine ya kijani, mkulima huyu anaonekana mwenye fursa na kuridhika na mavuno aliyoyapata kwenye zao hilo la biashara.

Wakulima kadhaa wakiwa shambani (mwanaume mmoja na wanawake watatu) wakijihusisha na uvunaji wa zao la biashara aina ya karoti. Wote wanaonekana kufurahishwa na uvunaji huo kwani karoti hizo zinaonekana kuwa zimekomaa na ziko tayari kwa kupelekwa sokoni, ambapo wataenda kujipatia kipato ili kuendesha maisha yao.

Wakulima wanafanya kazi ya kulima mahindi kwenye shamba lao, wanakusanya mahindi kwenye vikapu vilivyo tengenezwa kwa mikono n wanafanya kazi kwa bidii ili kukamilisha kazi hiyo ni shughuli ya kilimo cha mahindi ambayo inawawezesha wakulima kujipatia kipato chao cha kila siku.

Mwanamke aliyevalia flana nyekundu na suruali nyeusi akiwa amekaa katika nyanya ambazo zimewekwa vifungu vifungu katika ndoo, akionyesha jinsi gani zao hilo la biashara lilistawi kwa kiwango cha ubora wa hali ya juu kutokana na jinsi nilivyoifaziwa hivyo ni maalum kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuweza kumpatia kipato na kuendesha maisha yake.

Mimea ya vitunguu imepandwa kwenye shamba la kilimo baadhi ya mimea inaonekana kuharibika na vitunguu vinaanza kuonekana chini ya udongo, kilimo hiki cha biashara husaidia kuzalisha bidhaa ambazo huuzwa na kuleta faida kwa mkulima ambaye atakuwa amejihusisha na ulimaji wa zao hilo.

Wakulima wawili wakiwa wamesimama karibu na mti wa maembe wenye matunda mengi wanaonekana wakiangalia na kujadili ubora wa matunda hayo hivi ni zao la biashara, ambalo linalimwa kwa ajili ya kuuzwa na kutoa faida kwa wakulima ambao watakuwa wamejihusisha na ulimaji wa zao hilo pia kuongeza usindikaji wa mazao ya biashara katika viwanda.

Mwanamke ambaye anaonekana ni mkulima akitabasamu akifurahi mavuno ya zao lake la nanasi, ambalo ni maalumu kwa ajili ya biashara. Tayari ameshatoa shambani na kupakiza kwenye gari aina ya lori kwa ajili ya kusafirisha kupelekwa kiwandani au sokoni ili awezekuuza ajipatie kipato.

Nyanya nyingi zilizovunwa na kupangwa kwenye magret ndani ya bustani nyanya hizo ni mazao ya kibiashara yanayouzwa sokoni, hii inawakilisha mchakato wa kilimo cha kisasa ambapo mazao hujuma kwa utaratibu na kwa wingi kwa ajili ya biashara zaidi.

Kundi la watu wakiwa wamevalia glavu wakichambua nyanya ndogo. Nyanya zimetawanyika kwenye meza pana zikiwa na rangi mbalimbali, kutoka kijani hadi nyekundu. Hii inaakisi mchakato wa uchambuzi na upakiaji wa mazao ya biashara kabla ya kupelekwa sokoni.

Mkulima akiwa katikati ya bustani huku ameshikilia nyanya ambayo inaonekana kuwa bado haijaiva. Amevalia fulana nyeusi pamoja na buti nyeusi, akionyesha jinsi gani kilimo cha mazao ya biashara aina ya nyanya ni muhimu kutunzwa, kwani kinawawezesha wafanyabiashara kuweza kujipatia kipato pamoja na kukidhi mahitaji ya soko.

Mkulima akihudumia shamba lake la nyanya, mkulima huyu ameinama katikati ya safu za mimea ya nyanya akichunguza mazao yasio komaa. Mimea imefungwa kwenye vigingi vya mbao ili kusaidia ukuaji wao. Kuonyesha jinsi mazao ya biashara yanavyotunzwa kwa makini ili kuweza kumpatia mkulima faida.

Mwanamke ameshika mahindi mawili aliyovuna, akisimama mbele ya rundo kubwa la mahindi yaliyovunwa. Anasimama nje ya jengo lenye ukuta wa matofali na milango ya vioo, hili inaaksi mavuno makubwa ya zao la biashara la mahindi, na jinsi yanavyohifadhiwa.

Mimea mingi yenye majani makubwa na marefu ambayo hukua kwenye shamba kubwa, mimea hii inafanana na migomba inayotumika kuzalisha ndizi. Kilimo hiki cha mazao ya biashara hufanywa, ili kuwanufaisha wakulima na kuweza kujipatia mahitaji yao ya kila siku pamoja na kukidhi mahitaji ya soko.

Zao la biashara aina ya nyanya ikionekana kuwa bado lipo shambani au kwenye bustani huku baadhi zikioneka kuwa zimeiva na nyingine zikiwa bado mbichi, lakini zimepandwa kwenye mifuko myeusi ambayo imejazwa udongo ikiashiria kilimo bora cha mazao ya biashara, ambacho kinaweza kurahisishia wakulima na kuweza kupata mazao mengi zaidi.

Mti wa ndizi uliojaa matunda mabichi lundo la ndizi, linaloning'inia linaloweza kuonekana kwa urahisi na maua ya zambarau ya ndizi yananing'inia chini. Mmea huu ni zao muhimu la biashara unaosisitiza umuhimu wa kilimo cha ndizi kwa jamii na uchumi.

Mkulima akiwa amechuchumaa katikati ya shamba la mapapai akishikilia matunda mawili ya mapapai hayo, shamba hilo limejaa miti ya papai iliyo na matunda mengi; hii inaonesha kilimo cha mazao ya biashara ambacho huwanufaisha wakulima kifedha pamoja na kuongeza kipato cha uchumi wao.

Shamba la vitunguu ambalo limepandwa kwa utaratibu vitunguu vimekomaa na umwagiliaji wa matone linatumiwa kutoa maji kwa mimea hii inawakilisha kilimo cha biashara ambapo mazao hulimwa kwa ajili ya kuuzwa na kupata faida na mfumo wamwagiliaji na kuiweka kuongeza ubora na uzalishaji wa mazao.

Wakulima kadhaa wakiwemo wanaume na wanawake wote wakiwa wamekusanyika katikati ya lundo kubwa la zao la biashara aina ya kahawa, wakionyesha jinsi gani zao hili limevunwa kutoka shambani na wako tayari kwa ajili ya kusafirisha kupeleka sokoni, mazao haya ya biashara ni muhimu kwani ni mazao pekee yanayowawezesha wakulima kuweza kujipatia kipato na kuendesha maisha pamoja na kukizi mahitaji ya viwanda.

Kundi la watu wakichagua na kupanga viazi vitamu vilivyovunwa, viazi hivyo vimepangwa katika rundo kubwa na wafanyakazi wanajaza makasha ya plastiki. Shughuli hii inaashiria hatua ya mwisho ya mavuno ya zao la biashara kabla ya kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa watumiaji.

Mfanyakazi akichanganya idadi kubwa ya kahawa kwenye dimbwi kubwa. Mfanyakazi huyo anatumia jembe kuchanganya kahawa hiyo iliyoiva. Hii inaonyesha mchakato wa baada ya mavuno ya zao la biashara (kahawa) ikisisitiza kazi za mikono inayohusika katika uzalishaji.

Mkulima aliyevalia fulana yenye mistari ya rangi ya bluu, akivuna kahawa kwenye shamba lake, anafanya kazi hii kwa uangalifu mkubwa, akichagua kahawa ambayo ilionekana kuwa imeiva pekee. Shughuli hii ya kilimo cha biashara husaidia kuzalisha kahawa bora zaidi na kwa wingi zaidi.

Kundi la wakulima kadhaa wakifanya kazi kwa bidii kwenye kitalu wakulima hao wamechuchumaa, wakipandikiza miche midogo kwa mifuko ya plastiki iliyojazwa udongo, hali hii inawakilisha kazi ya wakulima kuhakikisha wanakuza mbegu za kilimo, zilizo bora ilizitakapopelekwa shambani ziwezekustawi katika ufanisi mkubwa.

Mkulima akifanya kazi katika shamba la nyanya ndani ya banda maalumu, mkulima huyu anachunguza nyanya zilizoiva baadhi zikiwa bado za kijani na nyingine nyekundu, nyanya zimepandwa kwenye mifuko ya udongo iliyopangwa kwa utaratibu, ikionyesha juhudi za mkulima katika kuzalisha zao hilo la nyanya.

Kundi la wakulima wakishughulikia viazi vitamu ambavyo wamevuna shambani wakulima hao wamekaa chini wakiweka viazi kwenye makreti ya rangi ya bluu na kijani. Shughuli hii inaashiria hatua muhimu Katika usambazaji wa mazao kuanzia kuvuna hadi kuandaa mazao Kwa ajili ya soko.

Kitalu cha miche ndani ya bustani, miche mbalimbali imepandwa kwenye utaratibu maalumu na unaopendeza, hii inaashiria mbinu za kisasa za kilimo ambazo wakulima huandaa miche kabla ya kuipandikiza shambani; ili kuiwezesha kustawi vizuri zaidi na kwa ufanisi mkubwa.

Mkulima akiwa katika eneo ambalo linaonekana limetengenezewa vitalu vya mbao pamoja na vingine vimetengenezwa kwa madumu yaliyokatwa, huku kwa mbali kunaonekana kukiwa na vitalu vilivyotengenezwa kwa mifuko iliyojazwa udongo mweusi hii inaonyesha jinsi gani uoteshaji wa mbegu katika vitalu ili kuwezesha kupata mbegu zilizo bora zaidi kwaajili ya kilimo.

Shamba kubwa la nyanya likiwa limepandwa ndani ya banda maalumu lenye mfumo wa kisasa wa kilimo. Katikati ya shamba kuna mashine ndogo inayotembea kwenye njia maalumu. Hii inwakilisha matumizi ya vifaa na mashine za kisasa katika kilimo.

Mashine bora na ya kisasa ya kilimo ambayo inaonekana kuwa na rangi nyekundu, na nyeusi ikiwa inatifua udongo wenye rangi nyeusi ambao unaonekana kuwa na rutuba ambayo ni maalum kwa ajili ya kuzalisha mazao. Mashine kama hii ni muhimu katika kilimo kwani wawezesha wakulima kurahisisha kazi pamoja na kuweza kupata mazao mengi kwa wakati mmoja.

Mfumo wa ndani wa kilimo cha kisasa ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yenye miundo maalumu. Mfumo huu unatumia mabomba na nyaya unaoruhusu mimea kukua bila udongo na kupewa virutubisho moja kwa moja kwa kupitia maji. Hii inaonyesha matumizi ya vifaa vya kisasa katika kilimo cha ndani.

Mashine ya kulima inayotumika kuchimba udongo, mashine hii ina matawi na injini inayoiwezesha kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi. Matumizi ya vifaa hivi vya kisasa huongeza ufanisi katika kilimo pamoja na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Mfumo wa umwagiliaji wa kiautomaiki ndani ya bustani ya kisasa, kifaa cha kunyunyizia maji kimewekwa juu ya mimea hii inawakilisha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo ambapo mashine hutumika kuratibu umwagiliaji na kumsaidia mkulima kuboresha mazingira ya ukuaji wa mimea hiyo.

Mashine ya kilimo inaonekana ikiwa katikati ya shamba ikichimbua udongo ambao inaonekana kua wenye rutuba ina rangi nyekundu na nyeusi, mimea ya kijani kibichi inaonekana kwa mbali ikiashiria kua ni sehemu ambayo ni maalumu kwa ajili ya kilimo kutokana na kua na ardhi yenye rutuba, mashine za kilimo husaidia kurahisisha kazi pamoja na kuwawezesha wakulima kuweza kupata mazao kwa wingi zaidi.

Trekta likitumiwa kulima shamba likiwa na mkulima anayeendesha, trekta hili limeunganishwa na zana ya kulimia inayochimba na kugeuza udongo. Mashine hii ya kilimo inaboresha tija ya shughuli za kilimo, kwa kulima mashamba makubwa kwa haraka zaidi na kuwawezesha wakulima kuweza kujipatia mazao kwa wingi zaidi.

Mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumia mashine kuotesha mimea ndani ya jengo, mimea imepandwa kwenye vyombo vilivyopandwa kwa safu ndefu, mfumo huu ni wa kiautomatiki na unatumia tekinolojia ya kisasa katika kilimo kama vile mfumo wa haidroponi, na kuiwezesha mimea kukua kaatika hali na kiwango bora zaidi.

Mfumo wa kisasa unaotumia kilimo kwa kutumia mashine, ikionekana matango yanaoteshwa katika njia nzuri, huku yote ikionekana yamefungwa kwenye mabomba meupe na kuning'inizwa. Hii inaonyesha jinsi gani mfumo wa kilimo kwa kutumia mashine inarahisisha uzalishaji wa matunda. Kwa pembeni kunaonekana kuwa na mashine ambayo inajishughulisha na upangaji wa matunda hayo, au inakagua matunda hayo.

Matumizi ya mitambo ya kisasa katika kilimo matrekta mawili yanaendeshwa katika shamba kubwa yakifanya kazi ya kulima ardhi kwa wakati mmoja, hii ni njia ya kisasa ya kilimo ambayo husaidia kuongeza kasi na ufanisi wa uzalishaji wa mazao yanapokuwa shambani.

Kilimo cha kisasa cha kutumia mashine ikionyesha jinsi gani mimea imestawi katika hali nzuri na ya kupendeza, huku juu ya dari inaonekana kuwa na taa zinazotoa mwanga moja kwa moja kwenda kwenye mimea hiyo. Kilimo kwa kutumia mashine kinaiwezesha mimea kustawi katika ufanisi na ubora wa hali ya juu bila kutumia gharama katika eneo dogo zaidi.

Matumizi ya mashine ya kisasa katika kilimo ndani ya bustani mashine hiyo inatumika kuvuna matango hii inawakilisha matumizi ya teknolojia ya kisasa ambapo mashine zinatumika kuboresha uzalishaji wa mazao na kuongeza kasi ya uvunaji zaidi

Kilimo bora na cha kisasa kinachotumia mashine, huku kwa ndani kukionekana kuwa na mimea ambayo imestawi katika hali nzuri na kwa ufanisi mkubwa. Juu ya dari kunaonekana kuwa na vitu kama vile vyuma ambavyo vimefungwa kuzungushia mimea hiyo, ikionyesha jinsi gani udhibiti au ukuaji wa mimea katika sehemu ndogo umezingatiwa ili kuiwezesha mimea kukua kwa ufanisi mkubwa zaidi.

Mkulima akitumia mashime ndogo ya kulima shamba anayoisukuma kwenye shamba lenye udongo wa matope, mashine hiyo ndogo ina injini inayosaidia kulima udongo kwa ufanisi zaidi, hii inawakilisha matumizi ya mashine ndogo katika kilimo ambayo inawawezesha wakulima kuweza kuongeza uzalishaji wa mazao yao.

Mimea ambayo inaonekana kuwa imelimwa kwa kutumia mashine za kisasa huku ikiwa imestawi katika hali nzuri na kwa ufanisi mkubwa, imepangwa kwenye mabomba au trei zinazoonekana kuwa ni nyeupe. Huko juu yake kunaonekana kuwa na taa zinazotoa mwanga hafifu ndani ya mimea hiyo, ili kuiwezesha kujitengenezea chakula. Kilimo hiki cha mimea hii kwa kutumia mashine ni muhimu, kwani inakuwa kwa ufanisi mkubwa zaidi.

Matumizi ya mitambo ya kisasa katika kilimo trekta inatumiwa kulima shamba kuboresha ardhi kwa ajili ya kilimo hii inaashiria mbinu za kisasa za kilimo ambazo huongeza ufanisi kasi na uzalishaji wa mazao kwa wingi zaidi matumizi ya mashine katika kilimo ni muhimu kwani urahisisha kazi pamoja na kuongeza ufanisi mkubwa zaidi katika kazi.

Matumizi ya mashine ndogo ya kulima shamba ikitumika kufanya kazi ya kulainisha na kuandaa udongo kwa ajili ya kupanda, mtu anaonekana nyuma akiwa amevaa buti akiendesha mashine hiyo. Inawakilisha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo ambayo hufanya kazi kuwa rahisi na yenye ufanisi zaidi.

Mashine bora na ya kisasa ya kilimo inaonekana ikiwa shambani ikichimbua, ina rangi nyekundu na nyeupe. Mashine kama hizi huwasaidia wakulima katika kurahisisha kilimo pamoja na kuwawezesha kujipatia kipato na kukuza uchumi wao.

Mimea mingi ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwenye safu ndefu zinazoelekea mbali, huku juu ya dari kukiwa na paa linalopitisha mwanga, kuruhusu mimea hiyo kujitengenezea chakula. Kwa pembeni kunaonekana kuwa na mashine bora safi na ya kilimo inayomwagilia mimea hiyo, ili kuiwezesha istawi vizuri. Utumiaji wa mashine za kilimo ni muhimu kwani, mimea hustawi vizuri na kwa ufanisi mkubwa.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha wima ndani ya jengo, mimea imepangwa kwenye safu ndefu zilizopachikwa kwenye kuta na taa za bandia zimeunganishwa kwenye muundo huo, mfumo huu unaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo kwa kutumia mashine na mwanga bandia ili kuongeza uzalishaji.

Mimea iliyostawi vizuri na yenye kijani kibichi ikiwa imelimwa katika eneo dogo, ikionekana kuwa imezungukwa na vifaa mbalimbali ambavyo ni kama mashine za kilimo, ambazo zinaiwezesha mimea hiyo kustawi kwa ufanisi mkubwa na kwa uzuri ambao unaiwezesha mimea hiyo kuweza kustawi bila kupata shida yoyote.

Mashine bora na ya kisasa ya kilimo ambayo imefungwa kwenye trekta lenye rangi nyekundu. Hii inaonyesha jinsi gani mashine za kilimo zinaweza kurahisisha kazi kwa kuweza kulima eneo kubwa na kuwawezesha wakulima kuweza kujipatia mazao mengi na kwa muda mfupi, na kuweza kuongeza uzalishaji wa viwanda pamoja na biashara.

Samaki wadogowadogo wakiwa wamewekwa kwenye beseni kubwa la bluu ambalo linaonekana ni maalumu kwa ajili ya ufugaji wa samaki hao, kwa pembeni kunaonekana kuwa na mabomba ambayo ni maalumu labda kwa kupitisha chakula kwa ajili ya samaki hao au kuwanyunyizia dawa ili waweze kukua vizuri. Kwa pembeni kunaonekana kuwa na mtu labda ni msimamizi wa bwawa hilo la ufugaji wa samaki.

Samaki wakiwa katika bwawa lao la kufugiwa lililotengenezwa kwa sementi, huku paa lao likionekana limeezekwa kwa turubai linalopitisha mwanga hafifu. Mazingira ya ufugaji wa samaki yanatakiwa yatunzwe, kwani samaki kama hawa wanahitaji kuwa katika maji safi ili kuwarahisishia ukuaji wao pamoja na kuwawezesha waweze kuzaliana kwa wingi zaidi.

Samaki wengi waliokufa wakiwa wameelea juu ya maji mabwawa ya ufugaji wa samaki. Jambo hili linaweza kutokana na mazingira mabaya au ugonjwa ambao huathiri samaki, na ni changamoto kubwa katika ufugaji wa samaki. Hii inaashiria hasara na matatizo ya usimamizi katika ufugaji wa samaki wa kibiashara.

Samaki wa rangi ya dhahabu wakiwa wakielea ndani ya chombo cha maji kilichotengenezwa vizuri na kinaonekana kinaangaza, samaki wanaonekana kuwa wakiwa katika hali nzuri kutokana madhari yaliyo tengenezwa kua ya asili. Kilimo cha samaki huwasaidia watu kujipatia kipato kupitia mauzo ya samaki.

Bwawa linaloonekana kua ni maalumu kwa ajili ya kufugia samaki likiwa na maji safi huku likiwa limezungushiwa na lailoni nyeusi, hii ina ashiria jinsi gani mazingira ya ufugaji wa samaki yanatakiwa kutunzwa ili kuwezesha kupata samaki wengi zaidi ambao watakua katika mazingira mazuri, mandhari pia inaonesha uwepo wa hewa safi kutokana na uwepo wa hewa safi kitokana na uwepo wa uoto wa asili.

Samaki anafugwa kibiashara labda katika bwawa au tanki la kisasa. samaki huyu anafungwa kwa matumizi ya biashara na chakula na ufugaji wake ni sehemu ya kilimo cha samaki aina hizi za samaki, huchaguliwa kwa ajili ya ufugaji wa kibiashara kutokana na ukuaji wao wa haraka na uwezo wa kuzaliana,

Samaki wengi wadogo wakifugwa katika tanki kubwa la saruji mfumo huu unaonesha tekinolojia ya ufugajiwa samaki ufugaji huu unarusu uzalishaji samaki kwa wingi kwaajili ya kibiashara ambapo wakulima wanaweza wakautumia ilikuongeza ufanisi zaidi katika soko la biashara la samaki.

Kilimo cha ufugaji wa samaki wa mapambo kukionekana kuwa na samaki ambao wako katika hali nzuri na yakupendeza wakivutia kwa rangi zao za pekee, inaonyesha jinsi gani ufugaji wa samaki wa mapambano ni muhimu kwani kusaidia kupendezesha mandhari inaweza ikawa ni hotelini au katika mandhari yote maalumu.

Tanki maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya kufugia samaki ikionekana limewekwa juu huku kukiwa na mwanga ambao unaruhusu kupenya moja kwa moja kwenye maji hayo, samaki wa aina mbalimbali ambao wanaonekana kuwa ni wa mapambo wakionekana kufurahia mazingira hayo huku ndani kukiwa na vilima au majani ambayo yanaonyesha uasili wake mazingira kama haya yanaonyesha ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo.

Mandhari ya bwawa ambapo watu watatu wana onekana wakijishugulisha na utengenezaji wa kingo ndani ya bwawa hilo. Pembeni yake kunaonekana kuwa na gari pia na mkokoteni, mandhari yanaonyesha jinsi gani ufugaji wa samaki kwa ajili ya biashara unatakiwa kuhifadhiwa katika mazingira yaliyo safi ili kuwezesha uzalishaji mkubwa wa samaki hao bila kuwa na uharibifu wowote ule.

Samaki wengi wakifungwa katika tanki kubwa la maji la kisasa hii inawakilisha mfumo wa ufugaji wa samaki ambapo mazingira ya kufikia samaki yanadhibitiwa na kulatibiwa, mfumo huu kuruhusu kuzalisha idadi kubwa ya samaki kwa matumizi ya kibiashara.

Magunia makubwa yaliyojazwa na vyakula mbalimbali kama vile maharagwe, njegere na nafaka zinginezo, bidhaa hizi zimepangwa vizuri mbele ya duku zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaonyesha jinsi bidhaa za chakula zinavyohifadhiwa na kuuzwa katika masoko ya ndani.

Magunia mengi yaliyojazwa na vyakula mbalimbali kama vile: maharage, kunde na aina nyingine za nafaka; magunia hayo yamepangwa kwenye soko tayari kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaonesha jinsi bidhaa za chakula zinavyohifadhiwa na kusambazwa kwenye masoko ya ndani.

Magunia mengi yaliyojaa mazao ya chakula ya aina mbalimbali. Bidhaa hizo ni pamoja na maharage ya aina tofautitofauti, mtama na unga wa mahindi. Bidhaa hizi zimeandaliwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja ambao wanaenda sokoni kwa ajili ya kujipatia bidhaa za chakula mbalimbali.

Daraja la mbao lililojengwa juu ya mto mdogo ikipita katikati ya msitu mnene, miti mingi inaonekana kuwa imekua na majani ni mengi, ikionesha mazingira ya msitu. Hali hii inawakilisha mazingira ya misitu ambapo barabara za miguu zimetengenezwa kwa njia ya asili.

Kundi la watu wanne wakichagua miche ya miti iliyopandwa kwenye kitalu. Mwanamke mmoja anarekodi taarifa kwenye daftari huku mwingine akichunguza mimea kwa karibu. Watu hawa wanawakilisha wataalam au wafanyakazi wanaosimamia miradi ya upandaji na ukuzaji wa miti. Hii inaashiria jinsi gani watu wako tayari kukabiliana na mabadiliko ya nchi ili kuweza kupanda miti na kuepukana na mabadiliko ambayo yanaweza yakajitokeza hapo baadaye, ikiwemo ukame.

Watu wakijifunza kuhusu upandaji wa miti katika vitalu. Mwanamke mmoja anaelekeza na kutoa maelekezo kwa wenzake juu ya mimea iliyopandwa. Baadhi ya watu wamebeba miche ya miti tayari kwa ajili ya kupanda, hii inaashiria jinsi gani uoteshaji wa miche ni muhimu katika uhifadhi wa misitu ili kuepukana na mabadiliko ya tabia ya nchi ikiwemo ukame na mmomonyoko wa ardhi.

KitaLu cha miche ya miti ambapo mtu amesimama akionyesha miche hiyo ambayo imepandwa kwenye mifuko ya plastiki na imepangwa vizuri tayari kwa ajili ya kupandwa hii inaashiria mchakato wa uhifadhi wa misitu ambapo miche huandaliwa ili kupandwa na kuimarisha mazingira

Mandhari ya msitu ambapo kunaonekana kuwa na mti mkubwa kando ya pango ambalo linaonekana kuwa na uwazi wa kuingilia, mazingira haya yanaonekana yametuzwa kutokana na uwepo wa uoto mzuri wa asili unaopendezesha mazingira hayo, mazingira ya msitu ni muhimu kutunzwa kwani yanahifadhi uoto wa asili pamoja na kuzuia mabadiliko ya tabia ya nchi.

Mandhari ya mstuni ambapo katikati kunaonekana na njia ambayo inapitisha maji na imejaa mawe mkono wa kulia na kushoto kunaonekana kuwa na vichaka vingi na kwa mbele vichaka vingi, anga linaonekana kuwa na mawingu meupe mazingira yanaonyesha ni ya mstuni ambayo yametunzwa kwa ufanisi mkubwa kwaajili ya kuhifadhi wa uoto wa asili Ili kuzuia mabadilikoo ya nchi ambayo yanaweza kutokana na ukosefu wa misitu.

Mwanaume aliyevalia suluali nyeusi na furana ya bluu, akiwa amevaa grovu na kushikilia mche wa mti, ambao anaonyesha jinsi gani unapokata mti unatakiwa kupanda mti kutokana na kuwa mti aliosimama nao kalibu yake unaonekana umekatwa hivo, anasisitiza huifadhi wa misitu kwa kuihasa jamii inapo kata mti ifikilie kupanda mti mwingine.

Maporomoko ya maji yenye tabaka yanayoteremka katikati ya msitu mnene, maji yanatiririka kwa kasi na kutua kwenye kidimbwi chenye rangi ya kahawia chini , miti mirefu na mimea mingi inafunika eneo lote ikisisitiza umuhimu wa misitu katika kuhifadhi vyanzo vya maji.

Mazingira ya porini au msituni, ambapo mimea inaonekana imejifunga ikiashiria kuwa ni msitu mnene ambao umesheheni miti yenye kujifungafunga. Hii inaonesha mandhari ya uhifadhi wa misitu ambapo inatakiwa kutunzwa ili kuendelea kuhifadhi asili ya miti pamoja na uoto unaoweza kutunza mazingira na kuzuia mabadiliko ya tabia ya nchi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea huoteshwa bila kutumia udongo. Mizizi inaonekana ikitoka kwenye mashimo yenye rangi ya kijani, ikionyesha ni ya mimea, ikienda moja kwa moja kwenye maji ambayo yana virutubisho. Kilimo hiki cha kisasa kinaiwezesha mimea kuweza kukua katika eneo dogo pamoja na kwa ufanisi mkubwa zaidi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa bila udongo mimea hiyo inaonekana imestawi juu ya mabomba meupe, huku ikionyesha chini kama mashine ambayo inapeleka moja kwa moja maji katika mimea hiyo; kilimo hiki husaidia mimea kustawi vizuri bila kutumia udongo na kuweza kujitengenezea chakula chake ka kutumia maji yenye virutubisho.

Mimea mbalimbali katika mfumo wa kilimo cha haidroponi ,kwenye bomba jeupe la plastiki, mimea hiyo imepandwa bila kutumia udongo ikiwa ndani ya vitu vidogo vilivyowekwa kwenye matundu ya bomba. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo ambapo mimea hulishwa na maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ulitengenezwa kwa mabomba ya plastiki meupe yaliyopangwa kwa usawa, miche midogo ya mimea imepandwa ndani ya vikombe vidogo yaliyowekwa ndani ya matundu ya mabomba hayo, hali hii inawakilisha kilimo cha kisasa cha haidroponoi ambapo uiwezesha mimea kukuwa katika hali ya ubora ufanisi mkubwa katika sehemu ndogo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya aina tofautitofauti, inaonekana imepandwa katika muundo mzuri na wakuvutia, mimea imestawi vizuri na ni ya kijani kibichi; hii inaashiria jinsi gani kilimo hiki kisicho tumia udongo kina iwezesha mimea kustawi katika hali nzuri na kwa ubora mkubwa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea inakua bila udongo, mimea michanga inakua katika mabomba meupe yenye matundu. Mfumo huu unaonesha jinsi kilimo cha kisasa kinavyotumia maji na virutubisho bila udongo ikisaidia kilimo katika maeneo yenye udongo usiofaa au nafasi ndogo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimema ya kijani kibichi inaonekana imepandwa kwenye mabomba ya rangi ya machungwa pamoja na kijivu katika bustani. Juu paa limefunikwa na kuezekwa kwa chuma pamoja na maturabai yanayo ruhusu mwanga hafifu kupita katika mimea hiyo. Kilimo hichi cha kisasa ni bora kwani huisaidia mimea kukua kwa ufanisi mkubwa zaidi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi kilimo kisichotumia udongo kinaonyesha mimea iliyostawi bila kutumia udongo huku mizizi yake ikionekana imepita kwenye vikapu vyeusi moja kwa moja kwenye maji ambayo yanatoa virutubisho kwa mimea hiyo, kimo hiki ni muhimu na ni bora kwani huisaidia mimea kukua kwa ufanisi mkubwa katika eneo dogo ambalo litakuwa limehifadhiwa.

Mimea ya kijani ikikuwa kwenye mfumo wa haidroponi. Mimea imewekwa kwenye mabomba ya plastiki ambapo hupata virutubisho moja kwa moja. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo isiyotumia udongo, inayolenga kukuza mimea kwa kutumia maji yenye virutubisho muhimu.

Mimea iliyostawi vizuri ikikua kwenye mfumo wa kilimo cha haidroponi. Mfumo huu umewekwa kwenye kibati cha juu na maji yenye virutubisho hupatikana kutoka kwenye ndoo ya chini. Hii inaonyesha njia ya kisasa na rahisi ya kulima mboga bila kutumia udongo, ambayo wakulima wanaweza kuitumia kuweza kujipatia mazao yaliyo bora na yenye hali nzuri kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea inastawi vizuri bila kutumia udongo. Mimea inaonekana imestawi juu ya mbao ambazo zimetobolewa matundu yanayoruhusu mizizi kwenda moja kwa moja kwenye maji yenye virutubisho. Kilimo cha aina hii kinaiwezesha mimea kukua katika sehemu ndogo na kwa ufanisi zaidi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mazao yanakuzwa bila kutumia udongo; mtu amesimama akimwagilia mimea iliyopandwa kwenye mabomba ya plastiki meupe, hii inawakilisha matumizi ya teknolojia mpya katika kilimo ili kuongeza uzalishaji wa mazao na kuokoa maji.

Mimea inakua kwa kupitia mfumo wa haidroponi ndani ya chumba, mimea hiyo imepangwa kwa kwenye mirija ya plastiki ikipata nuru inayotoka kwa taa iliyowekwa juu. Hii inaonyesha njia ya kisasa ya kilimo isiyohitaji udongo ikifaa kwa kilimo cha ndani.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, ukionyesha jinsi gani, mmea umestawi katika ubora na ufanisi mkubwa, ambapo mizizi yake inaonekana moja kwa moja ikitoka katika chombo cheusi na kwenda moja kwa moja kwenye maji, ambayo yanaonekana kuwa na virutubisho iliyo iewezesha mimea hiyo kustawi. Kilimo hiki ni bora, kwani mimea hustawi katika eneo dogo na kwa ufanisi mkubwa zaidi.

Trekta kubwa likifanya kazi katikati ya shamba lenye mimea iliyopandwa kwenye safu ndefu na zilizonyooka, trekta hiyo hutumika kulima na kutunza shamba. Hii inawakilisha mfumo wa kilimo cha viwanda ambapo mashine kubwa hutumiwa kurahisisha kazi ya kilimo katika mashamba makubwa pamoja na kuongeza uzalishaji ili kukidhi mahitaji ya soko na viwanda.

Shamba lenye mimea mingi ya uyoga iliyopandwa katika mfumo wa ndani. Uyoga mwingi mweupe umekua na umejaa kwenye rafu, hali hii inaashiria mfumo wa kilimo cha viwanda unaotumia mazingira yaliyodhibitiwa kuzalisha mazao kwa wingi zaidi bila kupata changamoto yoyote ile.

Shamba kubwa la mahindi likiwa na mimea mingi, mimea ya mahindi imekuna kuonekana yenye afya, huku ardhi ikiwa imeandaliwa vizuri. Mfumo huu wa kilimo unaashiria kilimo cha viwanda kilnacholenga uzalishaji mkubwa wa chakula.

Kuku wadogo wanapatikana ndani ya banda kubwa linalojumuisha mfumo wakulisha wa kiautomatiki. Banda hili lina idadi kubwa sana ya vifaranga jambo ambalo linaashiria ufugaji wa kuku wabiashara. Aina hii ya ufugaji wa viwandani huwezesha uzalishaji wa nyama na mayai kwa wingi zaidi.

Mkulima akihudumia shamba kubwa la nyanya. Mimea hiyo imefungwa kwenye miti kwa kutumia kamba ili kuhakikisha inapata mwanga wa jua wa kutosha. Kilimo hiki cha biashara husaidia kuzalisha nyanya nyingi za biashara na zenye ubora zaidi.

Trekta nyekundu iliyosimama mbele ya shamba linalonekana kuwa ni la mizabibu ambayo inaonekana imepangwa kwenye safu, na milima inaonekana kwa mbali. Hii inaakisi kilimo cha viwanda cha mazao ya biashara ambapo matrekta na teknolojia hutumika katika uzalishaji wa divai.

Shamba kubwa la mimea ya kabichi iliyopandwa kwa utaratibu na kwa wingi mimea hii imeiva na ipo tayari kuvunwa, ikionyesha uzalishaji mkubwa unaoendana na kilimo cha kisasa cha kibiashara taswira hii inawakilisha mfumo wa kilimo cha viwanda ambapo mashamba huendeshwa kwa lengo la kuzalisha mazao mengi kwajili ya soko.

Mwanaume aliye ndani ya bustani amevalia suruali nyeusi na fulana nyekundu pamoja na kofia ya duara, huku paa la juu likionekana kuwa linaruhusu mwanga moja kwa moja kwenda kwenye mimea hiyo. Hii inaonyesha kilimo kikubwa kwa ajili ya viwanda kwani malighafi ni muhimu katika viwanda, bila malighafi hakuna kiwanda ambacho kina uwezo wa kuweza kuzalisha bidhaa yoyote ile: iwe cha usindikaji au cha uzalishaji bidhaa.

Ng'ombe wengi wa maziwa wakiwa wamehifadhiwa kwenye banda lao wakiwa na rangi nyeupe na nyeusi, juu paa la mabanda yao likiwa limeezekwa vizuri lakini pia sakafu inaonekana kuwa imesakafiwa ili kuepusha kuwa na uchafu ambao unaweza usitoke katika mabanda hayo. Ufugaji wa namna hii ni maalumu kwa ajili ya maziwa au kwa ajili ya nyama.

Shamba kubwa la chai ambalo limepandwa kwa utaratibu mkubwa kilimo cha chai katika eneo hili kinafanyika kwa kiwango cha kibiashara, kwa ajili ya kuzalisha chai kwa wingi hii inahusisha matumizi ya mashine au wafanyakazi wengi na malengo ya kiuchumi ili kukuza wigo wa masoko.

Trekta kubwa lenye rangi ya kijani likiwa limefunga mashine ya kulimia nyuma, linaonekana likikwangua shamba au kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo. Mazingira ya kutumia mashine kubwa ya kilimo, inaonesha ni kilimo kwa ajili ya viwanda au kwa ajili ya biashara.

Watu wawili wakiwa ndani ya bustani wakihudumia mimea iliyopandwa, Mimea hiyo imepangwa katika mistari mirefu, huku kukiwa na kamba zilizoshikilia mimea hiyo. Hali hii ya kilimo cha kisasa husaidia kuzalisha mazao bora na mengi kwa wakati mfupi, ambayo yanaweza kutosheleza mahitaji ya viwanda.

Shamba kubwa la kabichi lililopandwa kwa utaratibu na wingi, huu ni mfumo wa kilimo cha biashara maarufu kama kilimo cha viwanda ambapo mazao hulimwa kwa wingi kwa ajili ya kuzalisha chakula na kwa matumizi ya kibiashara, aina hii ya kilimo kinahusisha matumizi ya teknolojia na mbinu za kisasa.

Bustani kubwa iliyoundwa kwa ajili ya kilimo, ndani ya bustani kuna mimea midogo inayoonyesha kilimo cha kisasa. Udongo wenye rutuba umewekwa nje ya bustani tayari kwa matumizi ya kilimo. Kilimo kikubwa ni maalumu kwa ajili ya biashara pamoja na kuwawezesha wakulima kuweza kujipatia kipato.

Mavuno ya zao la kahawa yakiwa yanafanyika kwenye shamba kubwa. Mwanamke amevalia nguo za kitamaduni akivuna kahawa zilizoiva kwa mikono, hii inaonyesha kilimo cha biashara cha kahawa na uajiri wa wafanya kazi wengi ambao wanaweza kurahisisha kazi katika shamba.

Wavunaji wanatelekeza kazi ya kuvuna chai katika shamba kubwa lenye miti mingi, wanatumia vikapu vilivyotengenezwa kwa mikono ili kukusanya majani ya chai, hii ni shughuli ya kilimo cha biashara ambapo wananchi wengi hujiajiri na kuweza kujipatia kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao ya kila siku na kukidhi mahitaji ya viwanda.

Kuku wengi wakiwa wamejazana ndani ya banda kubwa la kisasa wakifugwa kibiashara. Mfumo huu wa ufugaji unajulikana kama kilimo cha viwandani ambapo kuku wanapata chakula na maji kwa njia ya kiutomatiki. Hii inaruhusu kuzalisha idadi kubwa ya kuku kwa muda mfupi na kwa gharama nafuu zaidi.

Wanyama wengi aina ya nguruwe wamefungwa ndani ya banda lenye mfumo wa kisasa wa ufugaji. Nguruwe wamepangwa katika sehemu ndogo ndogo huku wakisubiri kulishwa. Hii ni shughuli ya ufugaji wa viwandani ambapo inahitaji wanyama wahifadhiwe katika mazingira yaliyo bora zaidi ili waweze kuzaliana kwa wingi.

Shamba kubwa la zao lililopandwa ndani ya bustani kubwa. Miche yake imepangiliwa kwenye mistari mirefu ikiwa na matunda yanayoanza kuiva. Njia hii ya kilimo cha viwandani hutumika kupata mavuno mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Kuku wengi wenye rangi nyeupe wakiwa kwenye sakafu ambayo imezungushiwa kwa majengo maalumu ya ufugaji wa kuku. Huku katikati yao kukiwa na vyombo ambavyo vimening'inizwa maalumu kwa ajili ya kuwawekea chakula. Ufugaji huu mkubwa unaonekana ni kwa ajili ya nyama au kwa ajili ya mayai ya biashara, ambayo inawawezesha wajasiriamali kuweza kujipatia kipato.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa katika mistari ikimwagiliwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa maji, maji yanapulizwa kwa njia ya ukungu kutoka kwenye bomba yakilowanisha udongo vizuri, mfumo huu unaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo

Mfumo wa kilimo cha umwagiliaji unaotumika katika mashamba ya mazao bomba la maji ilimewekwa ndani ya mtaro ardhini, na kamba ndogo zimetolewa kwa ajili ya kumwagilia mmea, hii ni njia ya kisasa ya kutoa maji kwenye mashamba na husaidia kuongeza uzalishaji wa mazao hasa katika maeneo yenye ukame.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba dogo, bomba jeusi la plastiki limewekwa katikati ya mistari ya mimea inayokua ikitoa maji kwa mimea moja kwa moja. Hii inaonyesha jinsi ya kutumia maji kwa ufanisi katika kilimo hasa kwenye bustani au mashamba madogo.

Bustani inayojihusisha na ulimaji wa mboga mboga aina ya bili ng'anya ikiwa imestawi katika udongo wenye rutuba, huku katikati kunaonekana kuwa na bomba ambalo linaonyesha ulimaji wa bustani kwa kutumia umwagiliaji, huku kuna mabomba mengine yanayochipua kutoka kwenye bomba refu linaloenda mbali yaki onyesha yame enda moja kwa moja kwenye shina la mimea hiyo, hii inaonyesha jinsi gani kilimo cha umwagiliaji kinaboresha mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, mimea imepandwa kwenye mistari na mabomba madogo yamewekwa karibu na mimea ili kutoa maji kidogokidogo. Mfumo huu husaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha na kuiwezesha kustawi katika hali iliyo nzuri.

Matuta yaliyolimwa yakionyesha kilimo cha umwagiliaji, katikati kuna maji yaliyotuama yakiashiria yanapenya kidogo kidogo kwenda kwenye mbegu au mimea itakayokuwa imepandwa, kwa mbali kunaonekana kuwa na mimea kijani kibichi ambayo inaonyesha kuwa eneo hili lina rutuba na linafaa kwa ajili ya kilimo.

Shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu ndefu Ikimwagiliwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, bomba jeupe lenye matundu madogo linaonekana katikati ya shamba likitoa maji na kuyasambaza kwa mimea hiyo, hii inawakilisha huduma za umwagiliaji zinazotumika kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha na kukua kwa ufanisi mkubwa.

Shamba kubwa linaloonekana likiwa limelimwa mimea ya kijani kibichi likiwa kwenye matuta na safu ndefu zinazoelekea mbali. Katikati ya matuta hayo kuna maji yaliyotuama ikiashiria ni jinsi gani umwagiliaji unafanyika kwa ufanisi mkubwa. Kilimo cha umwagiliaji ni muhimu kwani kinawawezesha wakulima kuweza kulima mazao kwa wakati wowote; iwe masika au kiangazi.

Shamba dogo lenye mazao ya mbogamboga yaliyopandwa kwenye mistari, mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa karibu na mimea ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi, mfumo huu ni wa manufaa kwa wakulima wadogo na unasaidia kuokoa maji.

Mfumo w umwagiliaji wa maji uliowekwa kwenye shamba la kilimo, maji yanatiririka kupitia mabomba na kuingia kwenye mitaro ya mimea. Hii ni njia rahisi ya umwagiliaji ambayo inaweza kutumiwa na wakulima wadogo na wakubwa, ili kuweza kuongeza uzalishaji wa mazao na kuweza kujipatia kipato cha maisha yao ya kila siku.

Mandhari ya eneo kavu lenye mto unaopita katikati ya misitu michache na ardhi yenye miamba na udongo, kiasi cha maji kinaonekana kinaashiria uwepo wa mto au vijito. Mandhari haya yanaonyesha mazingira ya asili na utofauti wa maumbile.

Madhari ya kuvutia na kupendeza ambapo milima inaonekana imestawi wote wa asili na wenye kijani kibichi. Anga linaonekana kuwa lina mawingu meupe na ya blue ambayo yanapendezesha manzari hayo, uwepo wa manzari haya ya asili yanaonyesha uwepo wa hewa safi ambayo inaweza kuvutia kiumbe yeyote hai pamoja na kuhifadhi asili ya eneo hilo.

Eneo kubwa la ardhi lenye mandhari ya kijani kibichi katika taswira kuna mto unanyooka kupita katikati ya eneo hilo, mandhari haya yanawakilisha ardhi ya kilimo yenye rutuba na msitu yenye fursa mbalimbali ya kilimo, pia kutokana na uwepo wa uoto wa asili na milima inayoonekana kwa mbali inaonyesha ni eneo ambalo lina hewa safi inaweza kumvutia kiumbe yoyote yule kwenda kutembelea.

Ardhi ya asili iliyofunikwa na mawe makubwa na miamba, mawe hayo ya ardhi baadhi yakiwa yamebebana yakitengeneza mandhari ya kipekee na ya kupendeza, ardhi iliyopo pembeni ina nyasi za kijani na miti midogo ikionyesha mazingira safi ya uoto wa asili.

Mandhari nzuri na ya kupendeza huku katikati yake kukiwa na maji yanayotililika na pembeni kukiwa na uoto wa asili ambao unapendezesha mazingira hayo, anga ni la bluu na lenye mawingu kidogo. Mandhari haya yanaonekana ni ya kuvutia na kupendeza na yana hewa safi kutokana na uwepo wa uoto wake wa asili ambao unaendelea kutunza uzuri wa eneo hilo.

Eneo kubwa la ardhi, lenye ardhi ya kilimo na misitu midogo. Miundo mbinu ya umeme inaonekana katikati ya taswira, mazingira hayo yanaonyesha mandhari ya asili na yanaweza kutumiwa kwa kilimo, makazi au maeneo ya mapumziko. Pia yanaonekana kuwa na hewa safi, kutokana na uwepo wa uoto wa asili pamoja na milima.

Mandhari pana ambayo imesheheni uoto wa asili huku kwa mbali kunaonekana kuwa na milima na anga likiwa na mawingu meupe, katikati kuna wanyamapori aina ya pundamilia pamoja na swala wakiwa katika malisho yao mazingira yanaonyesha jinsi gani yalivyo mazuri, kwani yamewavutia viumbe mbalimbali wakiwemo wanyama kwenda kuishi kutokana na uwepo wa hali ya hewa nzuri.

Mandhari ya asili yaliyosheheni uoto wa kijani kibichi, huku katikati kukiwa na miti mirefu, ambayo inaonekana kwa mbali huku anga likiwa na mawingu meupe. Mandhari hii ni nzuri na ya kuvutia kwani inaonekana kuwa na hewa safi na ya kuvutia, ambayo inaweza kuwavutia ndege au hata wanyama pori kuweza kupatikana katika mandhari hayo.

Bwawa kubwa la maji lililozungukwa na milima bwawa hili limetengenezwa kwa saruji na limezungukwa na miti, bwawa hilo ni la muhimu kwa uhifadhi wa maji, shughuli za kilimo na uzalishaji wa umeme hivyo linaonekana kuwa na mandhari ya asili ambayo yanaweza yakawavutia viumbe hai kwa ajili ya kuishi ikiwemo ndege au hata samaki, juu anga ni la bluu likionyesha uasili wa eneo hilo.

Mandhari yaliyosheheni uoto wa asili wenye kijani kibichi. Kwa mbali milima na vilima vinaonekana vikipendezesha mazingira haya, huku anga likiwa na mawingu meupe na ya bluu. Hii inaonesha upatikanaji wa hewa safi katika mandhari haya ambayo inaweza ikamvutia kiumbe yeyote au mtu yeyote kwenda kutembelea kwasababu ya uwepo wa uoto wa asili unaopendezesha mandhari hayo.

Mandhari ya asili, ikiwemo barabara ya udongo inayopita katikati ya miti mirefu na vichaka, anga la bluu na mawingu meupe yanaonekana juu ya miti, na jua lina angaza kwenye majani, mazingira haya yanaashiria mandhari ya pori au shamba la misitu, ambalo linaonekana kuwa na uoto wa asili unaotoa hewa safi katika mazingira hayo, kuweza kuvutia kiumbe yoyote hai kwenda kuangalia au kuishi.

Eneo kubwa lenye bwawa la maji katika taswira kuna eneo la bwawa la maji ambalo limetengenezwa kwa ajili ya kuhifadhi maji ikiwa na kingo za ardhi huu ni mfumo wa kuhifadhi na kusambaza maji kwa ajili ya kilimo na matumizi mengine, mandhari hayo yanaonekana ni ya kupendeza kutokana na kuwepo kwa uoto wa asili ambao unaonekana kwa mbali na anga lina rangi ya bluu ikionyesha hali ya hewa nzuri inayoweza kuvutia viumbe hai.

Mandhari ya kuvutia yenye uoto wa Savanna ambao umesheheni miba na vichaka vidogovidogo, kwa mbali kunaonekana kuwa na vilima au milima ambayo inapendezesha mandhari hayo. Anga linaonekana kuwa na mawingu meupe huku njia ya udongo ikionekana ikipita katikati ya vichaka hivyo. Mandhari haya ni mazuri kwani yana uwezo wa kuvutia watalii pamoja na kuwawezesha wanyama wanaoweza kuishi kwenye mazingira ya Savanna.

Madhari yaliyosheheni nyasi za kijani kibichi, mlima inaonekana ukiwa katikati unapendezesha madhari hayo anga linaonekana kuwa na mawingu meupe na ya bluu kwa mbali , mazingira kama haya yanaonekana kuwa na hewa safi kutokana na uwepo wa uoto asili unaopendezesha mazingira hayo.

Mazingira ya asili ya ziwa kubwa likiwa zimezungukwa na nyasi ndefu. Kando ya maji kuna mitumbwi miwili iliyoengeshwa ikionesha matumizi ya maji hayo kwa uvuvi au usafirishaji. Mazingira hayo ni tulivu na yanaonesha uwepo wa maisha ya asili karibu na maji.

Mandhari nzuri na ya kupendeza ambayo imependezeshwa na uwepo wa milima na vilima vilivyosheheni uoto wa asili, maji ambayo yanaonekana kuwa ni bwawa au mto unapita katikati ya milima hiyo kwa pembeni kunaonekana kuwa na miundombinu bora, ambayo imetengenezwa kuonyesha jinsi gani eneo hilo linakuwa katika hali nzuri ya kuvutia na kupendeza zaidi.

Kondoo wengi wamekusanyika katika eneo ambalo lililofungwa kwa uzio wa mbao, baadhi ya wanyama wamesimama huku wengine wamelala chini, wanyama hao wametambuliwa kwa pete nyekundu kwenye maskio yao jambo linaloonyesha shughuli ya ufugaji wa wanyama katika jamii.

Mbuzi wawili wamefungwa katika banda la kufugia wanyama wanapata chakula kutoka kwenye kibanda maalum kilichojaa nyasi kavu, banda hili limetengenezwa kwa mbao na chuma jambo linaloonyesha kilimo cha ufugaji wa wanyama wa nyumbani.

Mbuzi wengi wamepangwa kwenye banda lenye uzio wa mbao wakila chakula kila mnyama anapata nafasi ya kula bila usumbufu. na wote wanaonekana kuwa na rangi nyeupe na wengine wakiwa na rangi ya kahawia hii inaonyesha ufungaji wa mbuzi wa kibiashara ambayo inaweza ikawapatia wakulima faida.

Wanawake wawili wakimtunza mbuzi mmoja wao anashikilia mbuzi na mwingine anaonekana akifanya jambo. Hii nawakilisha ufugaji wa wanyama ambapo wanyama wanatunzwa kwa ajili ya mahitaji ya kifamilia au kibiashara, hivyo kuwatunza katika mazingira mazuri ni muhimu zaidi

Kuku wengi wakiwa katika eneo la wazi wakila tikiti maji lililokatwa, mtu mmoja anaonekana akiwa ameketi karibu na kuku hao akishugulika tikitimaji hilo, taswira inaonesha mayai mengi yakiwa yamewekwa kwenye vibanda. Hali hii inawakilisha ufugaji wa kuku wa kienyeji na wakisasa kwa ajili ya mayai au kwaajili ya nyama.

Mwanamke akiwa amevalia koti jeupe na miwani, akiwa ameshikilia chombo cha kulishia kuku, huku katikati yake kuna kuku wengi wenye rangi ya kahawia, mazingira haya yanaonesha ni sehemu ya ufugaji wa kuku kwa ajili ya mayai, au kwa ajili ya ya nyama, ambapo wajasiliamali wadogowadogo wanaweza kujihusisha na ufugaji huo ili kuweza kuweza kujipatia kipato chao, na kuendesha maisha yao ya kila siku.

Kundi la kuku wengi wakifugwa katika eneo la wazi, wafugaji wawili wamevalia sare nyeupe na wanawaandalia chakula kuku hao. Mazingira haya yanaashiri shughuli ya ufugaji wa kuku, inayolenga kuzalisha nyama pamoja na mayai. Na kuwawezesha wakulima kuweza kujipatia kipato na kuendesha maisha yao ya kila siku na kukuza uchumi wao binafsi.

Miche midogo ambayo inaonekana kuwa ni mbegu maalumu kwa ajili ya kilimo zikiwa zimeoteshwa juu ya matuta yaliyopangwa katika safu ndefu yanayoelekea mbali kupita upeo wa macho, huku katikati yake kukionekana kuwa na bomba jeusi ambalo linaashiria kilimo cha umwagiliaji katika uoteshaji wa mbegu za kilimo.

Trei za kupangia mbegu zikiwa na miche midogo ya mimea mbalimbali, miche hiyo imepandwa kwa utaratibu ndani ya bustani na kila mmea una lebo yake, mazingira haya yanafaa kwa kilimo cha mbegu za biashara, ambazo ni muhimu kuwa katika uhifadhi mzuri, ili ziweze kuwashawishi wateja waweze kuzinunua.

Mbegu za kilimo zikiwa zimepangwa kwenye trei nyeusi zilizojazwa udongo, ikichipua katika hatua za awali. Mbinu hii ya uoteshaji wa mbegu za kilimo kabla ya kuzipeleka shambani ni muhimu kwani inaisaidia mimea kukua katika hali ya ubora na kwa ufanisi zaidi, kutokana na kwamba imeandaliwa katika mazingira mazuri na inaenda kustawi zaidi pale itakapopelekwa shambani.

Kifungashio cha mbegu chenye rangi ya njano iliyopauka na kijani, na maelekezo ya uzito ya gramu ishirini na tano. Hii inaashiria mchakato wa biashara ya mbegu ikionyesha jinsi mbegu za mazao zinavyowekwa kwenye vifurushi na kuuzwa sokoni.

Miche midogo iliyochipuka kutoka kwenye mbegu iliyopandwa. Miche hiyo imepangiliwa vizuri kwenye udongo wenye rutuba. Taswira hii inaonesha hatua ya mwanzo ya ukuaji wa mmea, ambayo inaashiria kilimo cha mbegu kabla ya kupelekwa shambani.

Uoteahaji wa mbegu za kilimo ambazo zimepangwa katika Safi ndefu huku Katikati yake kukionekana kupangwa mabomba meusi yanayotoa maji. Hii ikionesha jinsi gani uoteshaji wa mbegu ni muhimu kufanyika kwa njia ya umwagiliaji, ilikuwezesha kupata mbegu bora za kilimo kwa wakati sahihi kabla ya kuzipeleka shambani.

Pakiti ya rangi ya silva, nyeupe na kijani ikiwa na lebo inayoonesha imehifadhi mbegu za kabichi. Uhifadhi wa mbegu za kilimo katika pakiti nzuri kama hiyo inahitaji iwe katika utunzaji mzuri kwani inaonesha mazingira mazuri ya utunzaji wa mbegu za kilimo ambapo itaiwezesha mimea hiyo pindi itakapopelekwa shambani ikue kwa ufanisi mkubwa zaidi.

Mimea midogo iliyochipuka kwenye shamba kubwa la kilimo. Mimea hiyo imepangiliwa katika mistari mirefu ikikua kwenye udongo wenye unyevunyevu. Kilimo hiki cha mazao makubwa hutegemea mbegu bora ili kupata mavuno mengi.

Shamba kubwa lenye mimea midogo ya mahindi, mimea hiyo imepandwa kwa mpangilio mzuri katika mistari mirefu. Udongo wenye rutuba unaonekana wazi, ukionyesha kilimo cha mbegu bora na kilimo cha kisasa, ambapo inaiwezesha mimea kustawi kutokana na kuwa imepandwa katika udongo wenye rutuba.

Pakiti mbalimbali za mbegu za mboga zilizopangwa kwenye rafu, kila pakiti ina taswira ya mboga na maelezo yake bei imeonyeshwa kwa juu jambo linaloashiria bidhaa zinauzwa kwenye duka la kilimo au duka kubwa. Uhifadhi wa mbegu za kilimo katika mazingira mazuri Huiwezesha kustawi kwa ufanisi mkubwa na kuweza kupata mazao yaliyo bora zaidi.

Pakti mbalimbali za mbegu za maua na mboga, zilizopangwa kwenye rafu ya duka. Kila pakti imeandikwa jina na taswira yake inaonekana kwa juu, kuwapa wateja taarifa kuhusu kile watakachopanda. Bidhaa hizi zinawekwa kwa ajili ya kilimo cha nyumbani au bustani.

Mfumo bora wa kuotesha mbegu za kilimo ambazo zinaonekana kuwa zimeoteshwa katika vifaa ambavyo vinaonekana kuwa na rangi nyeusi, zikistawi vizuri kabla ya kupelekwa shambani. Mfumo huu ni bora na ni mzuri kwani huzisaidia mbegu za kilimo kustawi vizuri ili zitakapopelekwa shambani ziweze kuchipua bila kuleta shida yoyote.

Miche midogo iliyopandwa kwenye sufuria ndogo za udongo. Miche hiyo imewekwa kwenye trei ikisubiri kuhamishwa kwenye shamba au bustani kubwa zaidi. Sufuria hizi ni njia bora ya kuanzisha miche, kabla ya kuipanda mahali pa kudumu ambayo inaweza kuisaidia kustawi kwa ufanisi zaidi.

Wakulima watatu wamesimama karibu na mbegu za kilimo, zinazokusanywa juani kwenye mazingira ya kilimo. Mbegu hii hutumika baada ya kuvuna ambapo mbegu zinakaushwa ili zihifadhike vizuri, na pia kuboresha ubora wake kabla ya kusindika. Hii inawakilisha mchakato muhimu katika uzalishaji wa mbegu za kilimo.

Mimea michanga mingi ikiwa kwenye trei maalumu ya miche. Kila mche umepandwa kwenye shimo lake ukiwa na udongo na majani yanayoanza kuchipua. Hii inaakisi mchakato wa uzalishaji wa mbegu ikionyesha jinsi mimea inavyoandaliwa kabla ya kuhamishiwa shambani.

Miche michanga ya mimea ikikua kwenye udongo mweusi, miche hii imepandwa kwenye chombo kinachoashiria kitalu, hali hii inaonesha mwanzo wa mchakato wa kilimo cha mbegu ambapo mbegu zimeota, na zinakuzwa kabla ya kupandwa shambani.

Kitalu cha kupandia mbegu za mimea mbalimbali, mbegu hizo zimepandwa kwenye trei na zimepangwa kwa utaratibu ndani ya bustani, mazingira haya yanafaa kwa kilimo cha mbegu za biashara ambapo kunawawezesha wakulima kabla ya kuzipeleka shambani kuwa na mbegu ambazo zimeandaliwa katika mazingira bora yanayoiwezesha mbegu hiyo kustawi hata zikiwa shambani

Watu kadhaa wakiwemo wanawake wawili na wanaume wawili wakijihusisha na upandaji au uandaaji wa vitalu vya mbegu za kilimo ambao ni maalumu kwa ajili ya kuotesha mbegu hizo, mmoja akionekana kuwa ameshikilia pakti ya mbegu hizo; hii inaonyesha jinsi gani uandaaji wa mbegu za kilimo ni muhimu kabla ya kuzipeleka shambani ili kuweza kupata mazao yaliyo bora zaidi.

Eneo la kufugia mbwa likiwa na vizimba kadhaa vilivyotengenezwa kwa chuma kila kizimba kina sehemu ya kulala na nafasi ya kutosha kwa mbwa kutembea, baadhi ya mbwa wanaonekana wakitembea wakiwa ndani ya vizimba hivyo mazingira safi, hali hii inawakilisha huduma za wataalamu ambazo zinatolewa kwa mifugo.

Wanyama wawili aina ya paka wakiwa wamefungiwa katika vibanda vyao vilivyofunikwa na nyavu wote wakiwa wamewekewa vyombo vyeupe ambavyo ni maalumu kwa ajili ya kuwawekea chakula ambacho kinaweza kuwa ni maziwa au vyakula ambavyo wanakula. Hii inaonesha ni eneo ambalo linajihusisha na ufugaji au uhifadhi wa wanyama ambao wanahitaji kufugwa.

Vibanda vya mbwa vilivyo tengenezwa kwa mbao za kupakia, vibanda hivi vimetengenezwa kwa ustadi vipo tayari kuuzwa au kununua na wateja. Bidhaa hizi zinafaa kwa watu wanaotafuta makazi kwa wanyama wao. Ni muhimu kwani zimetengenezwa kwa ustadi na ufundi wa hali ya juu.

Daktari wa mifugo akiwa na msaidizi wake wanampatia matibabu kuku, wanafanya kazi hii kwa uangalifu katika kliniki hiyo. Mmoja wao anashikilia kuku huyo huku mwingine akimchunguza kwa makini, hii inaashiria ni sehemu ambapo ufugaji wa kuku unafanyika au matibabu ya chanjo ya kuku yanafanyika.

Paa mwenye pembe ndefu akiwa anatafuta chakula kwenye nyasi, wanyama pori huishi katika mazingira ya asili kama vile misitu au mbuga za wanyama, na wanyama hawa kuonyesha uzuri wa mazingira hayo kuwepo kwa wanyamapori huongeza mvuto wa utalii.

Twiga ambao wanaonekana kuwa na rangi zao nzuri za kupendeza na kuvutia wakiwa katika eneo ambalo limewekewa uzio kati ya watu waliopo pamoja na upande walipo twiga, hii inaonesha mazingira ambapo twiga hawa wameifadhiwa kwa ajili ya watalii kuja kujionea; mazingira yanaonesha jinsi gani wanyamapori wanatakiwa kuhifadhiwa ili kuongeza utaliii katika jamii.

Pundamilia akitembea katika eneo la wazi lenye mimea na udongo wa rangi ya kahawia. Nyuma kuna mazingira ya milima mikubwa na mbingu safi, inayoashiria uhifadhi wa wanyama pori na utalii. Mazingira haya ni muhimu kwa kuendesha shughuli za utalii. Kwani wanapatikana wanyama pori wengi kutokana na uoto wake wa asili unaoweza kuwavutia wanyama hao.

Mazingira ya asili yenye mimea mingi na miti mikubwa. Kwa mbali, mnyamapori anaonekana akiwa amesimama na rangi nyeupe, akionyesha uwepo wa wanyamapori wengine katika mazingira hayo. Hili linaweza kuwa eneo la kipekee lenye utalii wa wanyamapori au hifadhi ya asili.

Twiga akiwa katika eneo ambalo linaonekana lina uzio wenye mbao pamoja na nyavu za chuma. Twiga huyo amesheheni rangi nyeupe na rangi ya kahawia, akionyesha uzuri wake wa asili, Mazingira haya yanaonyesha upatikanaji wa wanyama pori, ambayo watu wote wanaweza wakavutiwa kwenda kuyatazama.

Mtu mmoja aliyevalia koti la kijani kofia nyeupe na buti nyeusi akionekana kushughulika na tembo, huku kwa pembeni kukionekana na tembo mwingine amekaa chini nyuma yake kunaonekana pia na watu wengine ambao pia ni madaktari wanaojihusisha na wanyama, wamevalia mavazi ya kijani mazingira yanaonekana utibuji au kusimamizi wa wanyama wa porini ambao watakuwa wameathirika na magonjwa mbalimbali.

Twiga akitembea kwa utulivu katika mazingira ya asili ambapo kuna miti na nyasi, twiga huyo anatambuliwa kwa madowa yake ya kipekee na shingo ndefu, uwepo wake katika mazingira hayo unawakilisha utunzaji wa wanyama pori na uhifadhi wa viumbe hai katika jamii.

Tai wawili mmoja akiwa ametua kando ya maji na mwingine akiruka angani, tai hao wametambuliwa kwa kuwa na manyoya meusi na meupe na wanapatikana karibu ya vyazo vya maji, hii inawakilisha uhai wa wanyama poli na uhifadhi wa ndege wa porini.